Madaktari wawili wa meno wakiwa ndani ya chumba wanamshughulikia mdada wakike aliyelala katika kiti cha matibabu, wakitumia vifaa vya kitaalamu kwajili yahuduma ya kiafya.

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa wa kike kwa ustadi mkubwa, akitumia vifaa vya kisasa, kuondoa maumivu na kuimarisha afya ya meno. Huku mgonjwa akiwa ameketi kwa utulivu, kwenye kiti cha matibabu, akipokea huduma ya kitaalamu kwa uangalifu mkubwa.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba cha hospitali kilicho na vifaa pamoja na tiba, wakiwa katika majukumu yao ya kila siku ili kuhakikisha wanaandaa vitu vya kuwasaidia katika kuhudumia wagonjwa. Hii ikiwa inafanywa kwa umakini katika mazingira salama ya kitabibu.

Daktari wa meno akiwa amevaa mavazi ya kitabibu, anamchunguza mgonjwa aliye kwenye kiti maalumu cha tiba ya meno. Huku akitumia vifaa vya kisasa kuhakikisha afya ya kinywa cha meno kimeimarishwa.

Madaktari waliyovaa nguo za kazi wakifanya upasuaji kwa umakini mkubwa, wakitumia vifaa vya matibabu ndani ya chumba cha upasuaji wakihakikisha afya ya mgonjwa inatunzwa kwa uangalifu na utaalamu mkubwa. Hii ikiwa ni sehemu ya kufurahia na kujivunia huduma zao wanazozitoa.

Madaktari wengi wamesimama pamoja katika eneo, wakionyesha ushirikiano na mshikamano katika utoaji wa huduma za afya kwa jamii kwa njia ya taaluma na mafunzo ya pamoja wenye nyuso za furaha.

Daktari yupo ofisini mwake akiwa na kompyuta mezani inayotumika kurekodi na kufwatilia taarifa za wagonjwa. Mazingira ya ofisi yanaonyesha mpangilio wa kitaalamu unaowezesha utoaji wa huduma bora kwa ufanisi na usiri unaohitajika katika kazi ya tiba.

Mama na mtoto wakiwa kwenye kitanda, ndani ya chumba cha hospitali kilichotengwa kwa ajili ya kuwahudumia watoto. Mazingira ni tulivu, pia ni rafiki kwa ajili ya matibabu hayo. Huduma za kiafya kwa watoto huitaji umakini wa hali ya juu, na mazingira salama, kama inavyoonekana.

Glasi, chupa na kijiko vimewekwa mezani vikibeba dawa za asili zilizotengenezwa kwa urahisi wa matumizi, vyombo hivi vinaonyesha utamaduni wa tiba za asili ambapo mimea na viungo vya kienyeji kutumika kwa ajili ya kuponya na kudumisha afya kwa njia za asili na za jadi.

Majani mbalimbali yamewekwa juu ya kibao cha duara, ambapo hutumika kutengeneza dawa za asili za tiba. Majani haya yana umuhimu mkubwa katika afya za watu, kwani husaidia kuondoa magonjwa kwa njia ya asili na kupunguza matumizi ya dawa za kemikali.

Meza iliyojaa vyombo na vyupa vyenye dawa za asili zinazotengenezwa kwa kutumia mimea na viungo vya asilia. Dawa hizi husaidia katika kutibu magonjwa kwa kutumia njia ya kawaida. Na pia zimehifadhi urithi wa tiba za jadi, inayosaidia afya ya binadamu kwa njia salama na ya asili.

Mtu akiwa ameshika vifaa vya kuchanganyia mizizi pamoja na majani ya miti tiba, ndani ya chumba maalumu chenye vifaa vya kienyeji akitengeneza dawa za asili kwa kufwata taarifa ya tiba mbadala.

Kiganja cha mkono wa kushoto kikiwa imeshika majani kinawakilisha mimea tiba, hii huchangia kuhifadhi maarifa mbadala yanayo ridhiwa kizazi na kizazi yanayoonyesha matumizi ya dawa asilia.

Chupa ndogo yenye dawa za asili imewekwa kwa makini ikionesha njia za jadi za tiba zinazotumia mimea na viungo asilia. Dawa hizi hutumiwa kwa kuzingati wa maarifa ya kienyeji, zikisaidia kuimarisha afya kwa njia za asili na salama.

Mwanamke mwenye mkoba anayevuna kwa uangalifu majani ya miti shamba kutoka kwenye mti maalumu, akitumia ujuzi wa tiba za jadi kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili na za kuponya magonjwa mbalimbali.